Karatasi ya kazi ya hesabu kwa mwanafunzi wa elimu ya msingi ikiwa na maswali ya kujumlisha na kutoa majibu yameandikwa kwa penseli na kila jibu limewekwa alama ya tiki nyekundu kuonyesha kuwa ni sahihi, karatasi imegawanywa katika sehemu mbili kila moja ikiwa na picha ya mnyama mamba juu na funza chini ambayo husaidia kuvutia watoto na kuhusisha masomo na mazingira yao.

Wanafunzi wa vyuo vikuu na vya kati wakisherehekea kuhitimu kwa kurusha kofia zao hewani, wakiwa wamevalia majoho ya rangi tofauti kama ishara ya mafanikio ya kielimu. Tukio hili linafanyika kwenye eneo la wazi lenye miti, ikionyesha furaha, juhudi na hatua ya mpito, kuelekea maisha ya kitaaluma au masomo ya juu zaidi.